Muonekano wa mitambo ya umeme, transifoma na miundombinu ya viwanda karibu na bandari huashiria huduma za umeme za kiwango kikubwa. Wahandisi uendesha usambazaji wa nguvu kuweka mifumo ya usalama wa umeme na kufanya matengenezo ya mitambo ili kuhakikisha uzalishaji na usambazaji wa umeme unaotegemewa kwa viwanda, bandari na maeneo ya biashara.

Nguzo mbili za mbao zenye transfoma na nyaya nyingi inaonyesha miundombinu ya huduma ya umeme, mfumo huu hutumika kusambaza umeme kutoka kwenye vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji wengine, ikihiaji usimamizi wa kitaalamu, vifaa salama na teknolojia ya kisasa ili kuhakikisha usalama, ufanisi na upatikanaji wa nishati kwa matumizi ya kila siku.

Kamera ya usalama imewekwa juu ya nguzo pamoja na taa ya barabarani na nyaya za umeme, kuonyesha huduma za umeme zinazojumuisha usambazaji wa mwanga na ufuatiliaji wa usalama, miundombinu ya kisasa inayolenga kulinda maeneo ya mijini kwa teknolojia ya kuaminika.

Mashine ya kubadilisha umeme (transfoma), imefungwa juu ya nguzo ya umeme ikiwa na vipitishaji vitatu, vinavyounganishwa na nyaya za msongo mkubwa wa umeme. Nyaya hizo zimepindika na kufungwa kwa ustadi zikionyesha muunganisho wa moja kwa moja na mtandao wa usambazaji wa umeme.

Mnara mrefu wa umeme uliotengezwa kwa muundo wa chuma wa gridi kukiwa na nyaya za umeme juu yake, madhari ya nyuma ikionyesha majengo ya kijani kibichi, mnara huu ni sehemu kuwa mtandao wa kusambaza umeme na biashara.

Mitambo mikubwa ya kuchimba mafuta imezungukwa na kreni, zikifanya kazi ya matengenezo na uunganishaji muundo wa rigi unaonyesha uzito wa shughuli za uchimbaji wa nishati, mazingira haya yanaonyesha huduma za umeme na mitambo katika sekta ya mafuta.

Ujenzi wa barabara unaendelea kwa kutumia chuma cha kuimarisha zege, unaonyesha hatua muhimu katika miundombinu ya usafiri. Barabara inapopigwa zege kwa mpangilio wa kitaalamu huongeza usalama, kasi ya usafirishaji wa bidhaa na watu, na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika maeneo ya jirani.

Mtu mmoja amesimama karibu na pikipiki ya kijani yenye nembo ya "Bolt" akiwa amevaa kofia na fulana ya usalama zenye rangi na chapa hiyo hiyo, pikipiki hiyo ya umeme inaonyesha mbinu za kisasa za usafirishaji mjini zinazochangia ufanisi na uendelevu katika huduma za usafiri na usambazaji.

Mfanyakazi wa afya anayeendesha toroli lililojaa mifuko ya plastiki yenye taka za hospitali, anatekeleza jukumu muhimu la usimamizi wa taka hatarishi mifuko ya rangi na mapipa yenye alama uwezesha uchambuzi sahihi, usalama wa mazingira na ulinzi wa jamii dhidi ya maambukizi.

Mfanyakazi alievalia mavazi ya kujikinga anachambua taka mchanganyiko kuonyesha hatua ya usimamizi wa taka, mchakato huu hutegemea upangaji wa malighafi, ukusanyaji wa taka kwa wakati, ufuatiliaji wa usalama wa mazingira ili kulinda afya jamii na kupunguza uchafuzi.

Mabomba makubwa ya plastiki yenye muundo wa kupitisha maji taka kuonyesha miundombinu ya kisasa inayotumika katika usimamizi wa taka. Mabomba haya hutumika kusafirisha maji machafu kuzuia mafuriko na kulinda mazingira dhidi ya uchafuzi wa ardhi na maji.

Wafanyakazi waliovaa vifaa vya kujikinga wapo kazini karibu na gari la kusafirisha taka, kuonyesha hatua ya usimamizi wa taka kwa njia ya kisasa, mchakato huu huhusisha uchukuaji wa taka kwa utaratibu kwa matumizi ya vifaa salama na uratibu wa jambo hili ili kuhakikisha usafi wa mazingira, afya ya umma na uendelevu wa miji inayokua kwa kasi.

Kikapu cha plastiki chenye rangi ya bluu kimeundwa kwa muundo wa matundu, ikiwa na lebo ya "kenipori" inayotambulisha matumizi yake kama chombo cha kuhifadhi taka ubunifu wake ni rahisi na wakudumu, unaolenga matumizi ya nyumbani au ofisini ikisaidia ukusanyaji wa taka kabla ya kupeleka hatua za usindikaji.

Katika gari la ukusanyaji taka wafanyakazi wanashughulikia mifuko na chupa zilizokusanywa kutoka kwa jamii, huku watu wengine wakishiriki kuchambua taka pembeni. Hali inayoonyesha ushirikiano wa jamii katika usafi wa mazingira na urejeleaji wa taka kwa njia endelevu.

Kwenye choo cha kubebeka chenye milango miwili, ngazi nyekundu huwezesha watu kuingia kwa urahisi, huku alama za jinsia zikionyesha matumizi ya wanaume na wanawake. Hali inayoonyesha suluhisho la usafi wa mazingira, katika maeneo ya nje au hafla za muda mfupi.

Wafanyakazi wawili wamevalia sare wakikusanya taka kwenye lori kubwa la taka, mmoja yuko juu ya lori akipokea kikapu cha taka kutoka kwa mwenzake chini, nyuma kuna nyumba na majengo marefu ikionyesha mazingira ya mtaa wa mijini.

Wafanyakazi wawili wamevaa mashati ya kijani wakihudumu kwenye kituo cha kuchakata taka za plastiki. Pembe moja ya picha ina mashine ya kukandamiza au kusaga chupa, huku sakafuni kukiwa na rundo la chupa tupu na mifuko mikubwa iliyojaa plastiki. Mandhari inaonyesha shughuli za usimamizi wa taka kwa kiwango kikubwa, muhimu kwa uhifadhi wa mazingira.

Matenki ya plastiki yameweka juu ya paa la jengo, kutumika kuhifadhi maji kwa huduma za kila siku. Mfumo huu wa huduma ya maji huongeza upatikanaji wa maji katika maeneo yenye changamoto za usambazaji na kuimarisha usalama wa maji kwa jamii ya mijini.

Muunganisho wa bomba kubwa la plastiki na kisanduku cha saruji, umewekwa ardhini ukionyesha mfumo wa usimamizi wa maji au mifereji. Udongo na mawe vimezunguka eneo hilo likionyesha kazi ya uchimbaji au matengenezo, nyuma kuna uzio na miti likionyesha kuwa huduma hizi zipo karibu na maeneo ya kijani.